Watu wanne, watatu wakiwa wamevalia barakoa, wakiwa karibu na kituo cha kunawa mikono nje. Mmoja wa watu anaonekana akinawa mikono kwenye kituo hicho, ambacho kinaonekana kuwa tangi la maji na bomba.

Kituo cha chanjo labda ukumbi mkubwa au jengo la umma. Watu wengi wanaonekana nyuma wakisubiri au kupokea huduma. Mwanamke ameketi kwenye kiti, amevaa barakoa na anaonekana akipokea chanjo kwenye mkono wake wa juu kutoka kwa mhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa na anaonekana kama nesi.

Watu wanne, wawili wakiwa wamevaa fulana za kuonekana vizuri, zinazofanana na zile za wafanyakazi wa mradi au shirika. Mmoja wa watu hawa anaonekana akifanya ukaguzi au kutoa maelekezo karibu na kifaa cha maji.

Daktari wa mifugo au mtafiti amevaa vazi la kujikinga la rangi ya manjano na barakoa ya gesi akichukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe kwa kutumia kifaa kinachofanana na pamba ya usafi. Mwingine ambaye mikono yake pekee ndiyo inayoonekana anashikilia kamba karibu na kichwa cha ng'ombe labda kusaidia kumtuliza mnyama wakati wa utaratibu.

Mwanamke anayepokea huduma ya matibabu au uchunguzi kutoka kwa mtaalamu wa afya, mtaalamu huyo amevaa sare nyeupe na anaonekana akichukua sampuli au akifanya utaratibu kwenye kidole cha mwanamke aliyeketi.

Jengo dogo lenye kuta za mbao au matofali na paa la bati likionekena kuwa choo. Karibu nalo kuna muundo mwingine wa chini unaofanana na tanki au shimo la kukusanyia taka, ambalo linaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usafi wa mazingira.

Eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa ni kambi ya kampeni za chanjo. Watu wawili mmoja akiwa mwanamke aliyevalia nguo nyeusi na barakoa nyeusi, akiwa ameshikilia mtoto kwenye paja lake na mwingine ambaye anaonekana kuwa ni muuguzi, anatoa huduma zake kwenda kwa mtoto huyo.

Mwanamume aliyevaa kofia nyeupe na nguo ya kijani kibichi anatumia kifaa cha kutoa sabuni ya maji akionyesha umuhimu wa usafi wa mikono. Yuko karibu na sinki la kunawia mikono, labda katika eneo la kazi au mahali pa uma ambapo huduma za usafi zinapatikana.

Mandhari ya hospitalini katika chumba cha kujifungulia, ambapo muuguzi au mtaalamu wa afya, anamshughulikia mtoto mchanga aliyelala kitandani. Muuguzi huyu amevaa sare ya buluu, kofia yenye maua na barakoa. Nyuma yake mwanamke mjamzito anazungumza na mtaalamu mwingine wa afya.

Wanawake waliovaa makoti meupe ya maabara na barakoa za uso wakionyesha kuwa wanazingatia usalama na usafi katika mazingira yao ya kazi. Mwanamke aliye mbele anatumia mashine ya kushona akionyesha mchakato wa kutengeneza barakoa. Nyuma yake kuna mwingine anayefanya kazi sawa na rundo la barakoa zilizo kamilika au nusu kukamilika zinaonekana mezani.

Kundi la watu wengi wakiwa wamepanga foleni, ili waweze kupokea msaada, kutoka kwa watu wanao watakia heri. Kuna mitungi mingi ya rangi ya manjano chini, ikionyesha kuwa wanaweza kupokea usaidizi wa mafuta na vitu vingine vya kupikia.

Watu wanne ambao wanatembea ndani ya maji ambayo ni machafu, pengine kutokana na mvua mkubwa au mafuriko. Mmoja anaonekana akiwa ameshikilia viatu vyake, wawili wanaenda njia tofauti na wawii njia tofauti.

Mtu aliyevaa suti kamili ya kinga ya njano, glavu za buluu na barakoa ya kujikinga na kemikali akionyesha tahadhari muhimu wakati wa kushughulikia dawa za wadudu. Anatumia kifaa cha kupulizia alichokibeba mgongoni akielekeza dawa kwenye mimea iliyopandwa shambani.

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wanaume waliokusanyika mahali ambapo kuna moto na moshi mkubwa mweusi. Kuna magari yaliyoegeshwa hapo kando na kuna mmoja anayeendesha pikipiki yake.

Mwanamke aliyevalia barakoa ya buluu na sare ya huduma ya afya akishikilia sindano na chupa ya dawa. Anaonekana akichota chanjo kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano ikionyesha mchakato wa utoaji wa chanjo.

Mkusanyiko wa vyombo vya asili, vingi vikiwa vimetengenezwa kwa matango makavu, vilivyopambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali hasa nyekundu, nyeusi na nyeupe. Baadhi ya vyombo hivi vina vifuniko au mapambo ya manyoya.

Muuguzi akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mgonjwa, labda kwa ajili ya vipimo vya sukari au vinginevyo. Amevaa sare nyeupe na blue na mgonjwa amevaa nguo nyeupe, yenye maua ya rangi ya machungwa.

Duka au chumba chenye vitu vingi vilivopangwa bila mpangilio, hasa chupa za plastiki na za kioo, zenye vinywaji au vitu vingine, pamoja na vitu vya kitamaduni au vya asili vilivyotundikwa juu,

Wavulana wawili waliovaa barakoa na fulana za manjano wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono cha nje. Kituo hicho kina mabomba kadhaa na sabuni ikionyesha umuhimu wa usafi wa mikono.

Daktari aliyevaa mavazi ya upasuaji ya buluu, barakoa, miwani ya usalama ya manjano na glavu akimhudumia mgonjwa kinywani mwake. Mtu mwengine anayeweza kuwa msaidizi wa meno amesimama nyuma. Pia amevaa mavazi ya upasuaji na barakoa. Mgonjwa anaonekana amelala chini akipokea matibabu ya meno.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya hospitalini, anamwangalia mtoto huku akitabasamu labda kwa furaha ya kuweza kujifungua salama au kwa sababu yeye ndiye muuguzi wa mtoto huyu. .

Watu wanne wakiwa ndani ya hospitali ya ukarabati. Wawili wamevalia makoti meupe ya mahabara wakionyesha kuwa wanaweza kuwa wafanyakazi wa afya. Mwanamke mmoja katikati amevalia kile kinachoonekana kuwa kifaa cha kusaidia kutembea au kamba akishikilia nguzo mbili za chuma akipendekeza anapitia ukarabati wa mwili.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha uchunguzi wa macho, katika kliniki au taasisi ya macho. Mgonjwa ameketi mbele ya kifaa hicho, huku daktari akitumia kifaa hicho kuchunguza macho yake.

Watu wakiwa kwenye foleni, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wakisubiri huduma katika eneo la wazi, lenye meza na viti. Mwanamke mmoja katikati anaonekana akishikilia karatasi huku mwingine mbele yake akijaza fomu.

Daktari wa meno aliyevaa kofia ya buluu , barakoa na sare ya rangi ya buluu , anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga ya rangi ya machungwa na ana kifuniko cha kijani kibichi kifuani.

Daktari anayetazama kifaa cha matibabu labda otoskopu . Amevaa koti jeupe na ana tochi ya kichwa, ambayo mara mingi hutumiwa na madaktari wa masikio, pua na koo wakati wa uchunguzi.

Sehemu ya ndani ya gari la wagonjwa, inaonekana kuwa na vifaa mbalimbali vya matibabu na viti vilivyopangwa kwa ajili ya usafiri wa wagonjwa na wahudumu wa afya. Kuna makabati na rafu za rangi ya chungwa.

Mimea ya dawa inayopatikana hasa katika maeneo ya vijijini. Inaonekana kama matunda yaliyokauka, yaliyopambwa kwa shanga na kamba na mengine yakiwa na vifuniko.

Chupa na vyombo kadhaa zenye lebo tofauti tofauti. Inaonekana kuwa ni bidhaa za aina mbalimbali, labda dawa au virutubisho zikiwa zimewekwa kwenye meza au sehemu nyingine.

Mfanyakazi aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia ngumu na barakoa, akikagua mitungi ya oksijeni. Anaonekana akitumia chombo cha kijani na cheupe, kukagua mmoja wa mitungi hiyo, ambayo imepangwa mfululizo ndani ya jengo.

Mtu aliyevaa barakoa, anakaa kwenye kiti na anapokea chanjo begani kutoka kwa mtu aliyevalia vesti, yenye rangi angavu, ikiashiria kuwa ni mtoa huduma wa afya au mratibu wa chanjo. Nyuma kuna foleni ndefu ya watu wakiwa wamesimama, wakisubiri zamu yao.

Eneo ambalo ni kichaka au msitu, linaonekana likichomeka pengine kutokana na watu kutupa vifaa ambavyo vina moto au mioto wa Nyika. Moto huu unaonekana ukisambaa kwa kiasi kikubwa.

Mkono wa mtu ukimiminia kidonge ambacho ni dawa ya kupunguza maumivu na homa, kutoka kwenye chupa nyekundu, kwenda kwenye kiganda cha mkono mwingine. Kidonge hicho kina rangi ya chungwa.

Wauguzi wawili katika wodi ya watoto wachanga, wanaonekana wakihudumia watoto hao, waliolala kwenye vitanda maalum vya watoto. Huku mmoja wao akishika karatasi au rekodi fulani.

Mwanamke anayefanya mazoezi ya viungo akisaidiwa na mtaalamu wa tiba ya viungo. Wanaonekana wakiwa katika kituo cha ukarabati au hospitali na mwanamke anashikilia kifaa chenye umbo la upinde, kwa ajili ya mazoezi ya mkono au bega.

Bajaji tatu, mbili za rangi ya manjano na moja nyekundu, zinapitia kwa barabara ambayo ina maji mengi ambayo ni machafu, labda kutokana na mvua mkubwa au kutokana na mafuriko.

Mwanamke aliyeshikilia kitu kinachoonekana kuwa pedi ya hedhi inayoweza kutumika tena. Ametazama moja kwa moja kwenye kamera na amevaa kitambaa chekundu kichwani na shati la rangi ya samawati. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili ambao hawako wazi. Mmoja amesimama na mwingine ameketi.

Kliniki ya meno ambapo daktari amevalia mavazi ya buluu ya upasuaji na barakoa, akitumia vifaa vya meno kutibu meno ya mgonjwa. Msaidizi wake amevalia sare nyeupe na barakoa, akishikilia kifaa cha kunyonya mate na kwangaza mwanga kwenye kinywa cha mgonjwa, aliyelazwa kwenye kiti cha matibabu.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimuhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Daktari amevaa koti jeupe na barakoa na anaonekana akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti.

Mwanamke mmoja mwenye furaha amejikunyata akichota maji. Amevaa fulana ya rangi ya pinki na kaptura nyeusi. Anajaza ndoo kubwa ya manjano yenye lebo na maji yanayotoka kwenye bomba la chuma liliowekwa nje.

Mwanamke aliyevaa fulana nyekundu, jensi, barakoa ya blue na glavu nyeupe za kinga. Ameshika sanduku jeupe na mfuko wa plastiki, wenye vitu vinavyofanana na barakoa. Watu wengine wanaonekana wakitembea nyuma yake.

Wataalamu wawili wa meno, mwanaume na mwanamke wakimhudumia mgonjwa katika kliniki. Mwanaume anaonekana akitumia kifaa cha meno chenye mwanga wa buluu kwenye kinywa cha mgonjwa huku mwanamke akisaidia.

Mwanaume anayepokea ushauri nasaha au elimu kuhusu tohara ya kiume, mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa akiwa amevaa kanzu nyeupe, anamwonyesha mwanaume huyo mfano wa uume, unaotumika kueleza utaratibu wa tohara.

Mwanaume mmoja na mtoto mmoja wakionekana kutembea ndani ya maji yaliyo machafu, pengine kutokana na mvua mkubwa au mafuriko. Mbele yao kuna nyumba ambapo kuna mbuzi tatu na kijana mdogo.

Mfanyakazi aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga ikiwemo suti maalum, maski ya kupumulia , glasi na viatu. Akishughulika na kemikali katika gala au eneo la viwanda.

Mtaalamu wa afya ambaye amevalia glavu nyeupe na koti la daktari, anatumia kifaa maalum kukagua sikio la mgonjwa ambaye anaonekana ameketi na amevalia kitambaa kichwani.

Daktari aliyevalia koti jeupe na ana kifaa cha kichwani chenye mwanga kinachotumiwa na madaktari wa pua, masikio na koo kwa uchunguzi anashikilia kifaa kinachoonekana kama umma wa kutengeneza sauti ambacho kinaweza kutumika kupima usikivu. Mgonjwa ni mwanamke aliyeketi mbele ya daktari akionyesha mkono wake.

Wodi ya hospitali ambayo ina wagonjwa kadhaa wakiwa wamelala kwenye vitanda, huku mmoja akiwa amefunikwa na shuka nyeupe na mwingine akipokea matibabu ya mishipa. Wodi hiyo inaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu wengine wakionekana wakiwa wamesimama au kuketi nyuma.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeusi na anaonekana kusimama kati kati ya uharibifu uliosababishwa na ukame. Chini ya miguu yake na katika eneo lote linalomzunguka, kuna mifupa mingi ya wanyama, inayoashiria athari mbaya ya ukame kwa mifugo na maisha ya watu.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu amesimama mbele ya ubao mweusi ulioandkwa, akishika na kuonyesha kitu kinachoonekana kama pedi ya hedhi, inayoweza kutumika au chupi maalum.

Mtaalamu wa masikio anatumia kifaa cha matibabu kuchunguza sikio la mwanamke katika kile kinachoonekana kuwa kliniki au hospitali. Mwanamke huyo anaonekana akiwa amekunja sura.

Wauguzi wawili wanawake, waliovalia mavazi ya buluu ya madaktari na glavu na kofia za kichwa na barakoa, wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa mmoja ambaye ni mwanaume ambaye anaonekana kuugua meno. Daktari mmoja ametoa kidole kuonyesha kila kitu iko shwari.

Sehemu ya kampeni ya chanjo labda ikilenga makundi maalum kama vile wafanyikazi wa mtari wa mbele au wazee. Kuna bango nyuma linaloonekana kutoa habari au maelekezo kuhusu chanjo.

Kundi la watu wengi wakiwa vijana, wamesimama nyuma ya meza iliyojaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo taulo za kike za usafi na vinywaji. Baadhi yao wanashikilia mabango yenye ujumbe ikiwemo acha aibu ya hedhi na ujumbe mwingine unaoonekana kuhusiana na hedhi na afya ya uzazi.

Watu wawili waliovaa suti kamili za kujikinga na kemikali na barakoa za gesi, wakishughulikia kemikali au vifaa vya hatari katika mazingira ya viwanda, labda kiwanda cha kemikali au eneo la kuhifadhi taka za kemikali.

Watu wawili waliovalia mavazi maalum ya kinga na barakoa, wakifanya usafi na kuua vijidudu katika eneo linaloonekana kama mapokezi au ukumbi wa jengo. Mmoja anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa huku mwingine akipanguza juu ya kaunta kutumia kitambaa cha manjano.

Chupa nyingi ndogo za kioo zenye poda, zinazofanana na zile zinazotumika kuhifadhia dawa au kiungo, zimepangwa bila mpangilio na zinaonekana kuwa na kiasi tofauti cha poda ndani yake.

Mtoto mdogo aliyevalia fulana nyekundu. Mbele yake kuna mwanamke mzima aliyevalia koti jeupe la daktari au nesi akitembea mbali naye. Chumba kina kabati za kuhifadhia vitu na ndoo ya njano.

Mtu aliye lala chini kwenye kitanda cha uchunguzi au matibabu, amevaa shati la cheki na suruali nyeusi na ana barakoa usoni, mwingine aliyevaa kanzu nyeupe ya daktari anashikiliana kusaidia mkuu wa mgonjwa akionyesha kama anafanya mazoezi au matibabu ya kurekebisha viungo.

Watu wawili waliofungua mlango ili waweze kutoa maji kutoka kwenye kiwanja chao kutumia mabesheni, labda maji yaliyosababishwa na mvua mkubwa au mafuriko na yakaweza kubaki kwenye kiwanja chao.

Mtu aliyevaa vazi za kujikinga na glovu za buluu akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa shambani labda dawa ya kuua wadudu au mbolea. Anaonekana akilenga mimea iliyopandwa kwenye safu.

Mkusanyiko wa mimea na vitu mbalimbali vilivyowekwa kwenye kitambaa, kilichotandikwa chini labda kwenye soko au barabarani. Vinaonekana kuwa mimea ya jadi au viungo vinavyotumika katika dawa za asili au mila za kitamaduni.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamawake, wamekusanyika katika eneo la wazi, inaonekana kama kijiji au eneo la mashambani. Mwanamke mmoja aliyevaa shati jeupe na suruali ya buluu, amesimama mbele ya kundi hilo, akionekana kuongea na wao au kuwafundisha kitu.

Watu wengi waliosimama kwenye daraja wakiangalia chini, ambapo inaonekana daraja hiyo imebomoka na miti imeanguka na kuna maji mengi machafu, pengine kutokana na mvua kubwa au mafuriko.

Tangazo la huduma za daktari Galazinga, akijitambulisha kama daktari wa kichawi mwenye nguvu. Anatoa huduma kama vile hizili za mapenzi zinazofanya kazi, hizili na dawa ya mapenzi na hizili za mvuto.

Watu kadhaa hasa wanaume wanaonekana wakitembea kwenye barabara iliyovunjikavunjika pengine kutokana na mvua mkubwa au mafuriko yanayoonekana kuwa yameacha maji mengi machafu.

Maji mengi pengine kutokana na mvua mkubwa au mafuriko. Kuna gari la rangi ya fedha linaloonekana likiendeshwa ndani ya maji hayo. Pia kuna mtu anayesukuma pikipiki yake ya buluu ndani ya maji hayo.

Watu watatu, mmoja akionekana kuwa muuguzi, anayetibu mtoto mdogo, aliyeshikiliwa kwenye paja la mama yake, ambaye amevalia nguo ya pinki na anaangalia mtoto huyo kwa kina mno.

Watoto watatu walio na tabasamu kubwa wakiwa wamenyoa nywele zao wote wakionyesha mikono yao ambayo inaonekana ni kama walikuwa kucheza kwa matope au na udongo fulani.

Mwanaume, aliye vaa fulana ya blue na siruali ya jensi na anaonekana mwenye furaha akiwa ameinua mkono mmoja juu kama ishara ya ushindi au sherehe. Karibu naye kuna bango la blue lenye nembo na maelezo kuhusu shirika fulani likionyesha kujitolea kwa shirika hilo katika masuala ya maji na usafi.

Mkulima akipulizia dawa ya wadudu au mbolea, kwenye shamba la mimea midogo, labda mboga au mazao mengine, akitumia kifaa cha kupulizia kinachobebeka mgongoni.

Muuzaji akiuza dawa za asili na bidhaa zingine zinazofanana na mapambo au hirizi, bidhaa hizo zimepangwa kwenye meza au stadi na muuzaji anaonekana akihudumia wateja au akipanga bidhaa zake.

Mwanaume aliyevalia shati ya buluu akiwa amesimama eneo ambalo linaonekana kuwa la mjengo au mahali ambapo nyumba iliporomoka na mawe yanaonekana yakiwa vigae vigae vidogo.

Wanawake wawili wakiwa katika eneo la nje ambalo linaonekana kuwa kambi ya kampeni za chanjo. Mmoja wao ameshikilia mtoto kwenye paja lake huku mwengine aliyevalia barakoa na nguo za kujikinga anaonekana akitoa chanjo kwa mtoto huyo.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha meno akipokea matibabu kutoka kwa madaktari wawili. Madaktari wote wawili wamevaa sare za matibabu, barakoa na glavu, wakitumia vifaa vya meno kumtibu mgonjwa.

Daktari aliyevaa barakoa na kanzu nyeupe, anafanya uchunguzi wa macho kwa mgonjwa akitumia kifaa maalum cha uchunguzi, kinachojulikana kama mashine ya uchunguzi wa macho ya kidijitali.

Mandhari ya hospitalini, kuna mama mmoja aliyeketi kwenye kiti akiwa ameshikilia mtoto kwenye mikono yake akimwangalia kwa tabasamu huku akiwa na furaha ya kupata baraka ya mtoto.

Mwanamke akimsaidia msichana mdogo kunawa mikono kwenye kituo cha kunawia. Kituo hicho kina tanki kubwa la maji lenye nembo ya UNICEF, ikionyesha kuwa ni sehemu ya mpango wa UNICEF wa kutoa maji ya usafi.

Mwanaume aliyevaa koti la maabara na barakoa, anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, au mfanyakazi anayehusika na usambazaji wa chanjo kutokana na mavazi yake, akishughulikia kifurushi fulani alichoshikilia mikononi.

Mfanyakazi wa afya anayeweza kuwa daktari au nasi akiwa amevaa vifaa vya kujikinga ambavyo ni pamoja na koti la kujikinga, kofia ya upasuaji na barakoa. Anaonekana kuwa ndani ya jengo karibu na ngazi na meza iliyo na chupa za maji na vifaa vingine vya matibabu.

Mfanyikazi wa afya ambaye amevaa koti jeupe la maabara na barakoa ya buluu, akijiandaa kumpa sindano mtu mwingine, ambaye ameketi na mgongo wake umeelekea kwake. Mtu anayepokea sindano amevaa shati la miraba na kofia ya baseboli.

Mtu mzima akimsaidia mtoto kuosha mikono, kwenye kituo cha kunawa mikono chenye tanki kubwa la maji ambalo lina nembo ya rotto. Wote wawili wamevaa barakoa kuashiria umuhimu wa usafi na afya ya uma.

Jengo ambalo linaonekana kuwa sehemu ya shule. Karibu na jengo hilo, kuna sehemu ya kunawia mikono iliyoandikwa nawa mikono yako hapa. Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo hilo wakionekana kuzungumza.

Mwanaume wa kimasai anayepokea chanjo, amevaa mavazi ya kitamaduni na barakoa ya buluu. Mtu anayechoma sindano amevalia koti la buluu, anachoma chanjo kwenye mkono wa juu wa mwanaume huyo.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno, akizungumza na mwingine ambaye anaonekana kuwa daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa, labda akifanya uchunguzi au kutoa ushauri.

Idadi kubwa ya panzi wenye rangi ya kahawia na madoa meusi wakiwa wamekusanyika kwa wingi. Panzi hao wametua kwenye jani kubwa la mmea wa mahindi, wakionyesha uwezekano wa uharibifu wa mazao.

Mikono iliyojaa povu la sabuni ikionyesha mchakato wa kunawa mkono. Ikiashiria umuhimu wa usafi wa mikono kwa afya, na kuzuia mgonjwa mengi mengi, yanayosababishwa na uchafu.

Kambi ya matibabu au mpangilio wa kliniki ambapo wataalamu wa afya wanatoa huduma kwa wagonjwa. Watu kadhaa wakiwemo watoa huduma za afya waliovalia sare nyeupe na barakoa wanaonekana wakifanya kazi katika mazingira rahisi labda kanisani au kituo cha jamii.

Mandhari ya hospitalini ambapo tunamwona muuguzi, aliyevalia barakoa na nguo za hospitali, akimshughulikia mgonjwa, ambaye anaonekana kuwa hali mahututi na anavalishwa mashine ya kumsaidia kupumua.

Mtu akisafiri kwa boti iliyojaa mizigo, ikiwemo magodoro na vitu vingine vya nyumbani, akipitia maji ya mafuriko. Hii inaashiria athari za mafuriko katika maeneo mbali mbali.

Mwanamke anayetabasamu akiwa amesimama ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kliniki au kituo cha matibabu. Amevalia fulana ya rangi ya kijivu yenye nembo iliyo na maneno fulani. Anashikilia vifaa viwili vinavyofanana na vifaa vya masaji ya misuli au matibabu ya kisaikolojia.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa ndani ya hospitali, mmoja akiwa ameketi na kushikilia mtoto mchanga, huku mwingine akipanga manguo akiwa ametabasamu na kufurahia sana.

Mwanafunzi wa kike akiwa amevaa miwani na koti la maabara jeupe, akifanya jaribio la kisayansi. Anaonekana akishika kifaa chenye nta ndefu, juu ya mwali wa moto unaotoka kwenye kichoma, moto cha bunsen , huku kipawa kingine cha kimaabara kinachoonekana kama hadubini au kifaa cha kufanyia uchunguzi kikiwa karibu naye mezani.

Upasuaji unaofanyika katika chumba cha upasuaji hospitalini. Madaktari kadhaa wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wanashiriki katika utaratibu huo, huku mmoja akiwa amejitolea kwa mgonjwa, aliyelala kwenye meza ya upasuaji.

Mgonjwa wa meno akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akipokea matibabu kutoka kwa madaktari wawili. Mmoja wa madaktari anaonekana akitumia vifaa ndani ya mdomo wa mgonjwa huku mwingine akisaidia.

Mandhari ya hospitalini, muuguzi aliyevalia mavazi ya buluu anaonekana akimshikilia mtoto mdogo kwa tabasamu na furaha mingi. Kando yake kuna jaa la taka la manjano.

Watu wawili, mmoja akiwa mwanamke na mwingine mwanaume, ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa aina fulani, akiwa ameshikiliwa na mwanamke aliyevalia koti jeupe, akimsaidia ili aweze kufanya mazoezi.

Soko au duka la kuuza mimea ya asili na mizizi inayofanana na yale yanayotumika na matibabu ya jadi au kama vyakula. Inaonekana Kuna mizizi mingi na vipande vya mimea vilivyokaushwa pamoja na vyombo kadhaa vilivyojazwa na vitu vinavyofanana na unga au viungo.

Mandhari ya hospitalini ambapo tunaziona vifaa mingi za hospitali na kuna mwanamke mmoja labda muuguzi akimhudumia mtoto mchanga aliyelazwa ndani ya mashine ya kusaidia mtoto kukua hadi kufika umri anaofaa ili kuja duniani.

Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wanawake, mmoja aliyevalia shati ya buluu .anaonekana akiwa ameshikilia mtoto huku muuguzi akiwa ameshikiria chanjo, ambayo anaonekana ako tayari kumpa huyu mtoto.

Mwanamke ambaye ni mfanyakazi wa afya, amevaa koti jeupe na barakoa ya buluu. Anaonekana akishikilia na kukagua sindano. Labda akijaza au kutayarisha kipimo cha chanjo.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kutumika katika mila au shughuli za kiroho. Kuna chupa kubwa ya plastiki, iliyojaa kioevu chenye rangi nyekundu au kahawia ikiwa na povu juu, maboga yaliyokaushwa, bakuli jekundu na vyombo vingine.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kutumika katika mila za kitamaduni au uganga wa jadi hasa katika muktadha wa kiafrika. Vipo vyungu kadhaa vya udongo vingine vikiwa vimepambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Mfanyakazi wa afya aliyevalia barakoa, huku akitumia kipaza sauti na kando yake kuna mwanamke mwingine anayemsikiliza. Barabara ya makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na kuta zilizopangwa rangi inaonekana.

Wanawake wawili wakichota maji kutoka kwenye shimo au chanzo kidogo cha maji, katika eneo kame na lenye miamba. Wote wawili wametumia vyombo vya njano kubeba maji, jambo linaloashiria shida ya upatikanaji wa maji katika eneo hilo.

Watoto wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike alievalia mavazi ya buluu, wameshikilia vibuyu ambavyo vinaonekana ni vya kuchota maji, wakiwa wameketi chini kwenye udongo, mahali ambapo kuna maji ya taka.

Vifaa vya matibabu hasaa chanjo ya homa ya manjano na sindano. Chupa ndogo ya kioo imeandikwa dozi moja ya sindano ya yellow fever . Sindano yenye alama za kupima kiasi cha dawa, iko mbele ya chupa hizo.

Mkulima aliyevaa vifaa vya kujikinga ikiwemo barakoa, kofia na glavu na amebeba tanki mgongoni, lililounganishwa na bomba ya kupulizia. Mimea ina majani mabichi na inaonekana kuwa ni viazi.

Mwanamume aliyeshikilia mkongojo huku akitazama tangazo linaloonyesha daktari wa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi na kuna namba ambayo mtu anafaa kupiga ili kumpata daktari huyo.

Eneo ambalo lina nyumba nyingi za mabati, zikiwa zimejengwa kwa pamoja. Kuna mtu ambaye anaonekana akipitia ndani ya maji machafu, labda kutokana na mvua mkubwa au mafuriko, akionekana kuelekea kwake.

Duka la wazii labda la dawa za asili likiwa na chupa mbalimbali zikiwa zimepangwa juu ya kiguzo kikubwa cha mbao kinachofanana na kamba ya umeme. Karibu na kiguzo hicho kuna baiskeli iliyoegemea ukuta au nguzo.

Wanawake wawili, mmoja akiwa ameshikilia mtoto kwenye paja lake akimtazama kwa kina, huku mwingine ambaye anaonekana kuwa muuguzi, anaonekana akimpa mtoto huyo kitu, kuelekea mdomoni mwake.

Mwanamke aliyevaa koti la buluu na shati la kijivu, akiwa ameshikilia mtoto kwenye paja lake. Anaonekana akizungumza au kueleza kitu kwa mkono wake wa kulia.

Jengo dogo la kituo cha maji kinachoitwa Boya Water Project. watu wawili wanaonekana wakichota maji kutoka kwenye bomba lililopo kwenye dirisha la jengo hilo wakitumia mikebe ya manjano.

Wanaume watatu, wawili wakiwa wamevaa barakoa ndani ya gala au chumba chenye bidhaa zilizopangwa kwa makundi makubwa. Mmoja wao aliyevalia koti jeupe la maabara na barakoa anaonekana akitoa maelekezo au akizungumza na wengine huku akishika kitu mkononi mwake na kuelekeza kidole.

Mwanaume ameketi na amevaa barakoa, akifunua bega lake la kushoto, kwa ajili ya kupokea chanjo. Mtaalamu wa afya aliyevalia sare ya blue na barakoa, anampa chanjo mwanaume huyo kwenye mkono wake wa juu.

Mandhari ya hospitalini. Wanawake wawili, mmoja akiwa amevalia nguo za muuguzi, koti jeupe la maabara, barakoa na ameshikilia kitu jekundu mikononi mwake. Mwingine ameshikilia mtoto, huku akimwangalia muuguzi akitabasamu.

Mandhari ya hospitalini. Muuguzi aliyevalia mavazi ya buluu na stetoskopu kwenye shingo na miwani, anaonekana akimshikilia mtoto mdogo, aliyelazwa kwenye kifaa cha kuwachunga watoto baada ya kuzaliwa.

Watu watatu, wawili wanaoonekana kuwa wauguzi na mmoja anayeonekana kuwa kama mgonjwa. Mwanaume mmoja ambaye ni mgonjwa ameketi kwenye kiti na daktari mmoja ambaye ni mwanamke aliyevalia glavu anaonekana akitumia kifaa ndani ya maskio ya mgonjwa huyo.

Kundi la watu ikiwemo wanawake na wanaume, ambao wanaonekana kuwa walikuwa wameenda hospitalini, ili kumuona mmoja wao na kumpa pole zao, kwa sababu alikuwa akiugua.

Mama aliyevalia barakoa na ameshikilia mtoto mchanga kwenye paja lake. Kuna mikono miwili, mmoja ukiwa umeshikilia sindano na mmoja ukiwa umeshikilia pamba inayopanguza mtoto huyo.

Mikono na miguu ya mtoto ambayo imejaa vipele vilivyoinuka, vinavyoonekana kama malengelenge au vidonda. Kando yake kuna miguu mingine ya mtoto ambayo inaonekana kuwa sawa.

Watu wengi wakiwa kwenye boti kadhaa wakisafiri kwenye mto wenye rangi ya kahawia, labda kutokana na mafuriko au matope. Kando ya mto kuna makazi ya watu yaliyojengwa kwa vibanda na miti ya migomba inaonekana nyuma.

Mapokezi ya kliniki ya meno iitwayo Dental Care. Mlango wa vioo uliopambwa na televisheni iliyowekwa ukutani ikionyesha picha ya mtu. Kaunta ya mbao kubwa inaonekana.

Chupa ndogo yenye dawa inayoonyesha ni dawa ya chanjo ya surua, rubela na matumbwitumbwi. Karibu nayo kuna sindano iliyowekwa tayari kwa matumizi, ambayo ni muhimu kwa kutoa chanjo.

Wanawake wawili waliovalia barakoa, wanaonekana wakiwa chini ya jukwaa. Mmoja aliyeketi, amevalia shati nyeupe na mwingine ambaye labda ni muuguzi anaonekana akimpa chanjo.

Mfanyakazi aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga, ikiwemo suti ya buluu , miwani, barakoa ya kupumulia na glavu, akishikilia makopo mawili, yenye alama za hatari zinazoashiria sumu au kemikali.

Nje ya hospitali ya Ahero ambapo kunaonekana kuwa na maji mingi, yaliyosababishwa na mvua au mafuriko. Maji haya yanaonekana yamefunga njia, ya kupitia ili kuingia ndani ya hospitali hii.

Mwanaume anayetumia kifaa cha mazoezi ya viungo, kinachoonekana kuwa mashine ya kufanya mazoezi ya mikono au mabega, labda katika kituo cha mazoezi ya viungo au hospitali. Amevalia shati la rangi ya zambarau na suruali ya kaki.

Wafanyakazi wawili waliovalia nguo ambazo zinafanana, wanaonekana wakiwa wameshika reki zao kwenye mikono, wakizitumia kuleta taka pamoja, ili waweze kuziokota na kufanya mazingira yetu yawe safi.

Mazingira ya hospitalini ambapo tunamwona mama moja aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitalini, akiwa ameshikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa amezaliwa muda usio mrefu na mama huyu ametabasamu sana.

Mandhari ya duka la dawa. Mwanaume aliyevalia shati jeupe na lingine lenye vijisaduku vidogo vidogo, anaonekana akiwa ameshikilia sanduku ndogo lenye rangi nyekundu na njano. Nyuma yake kuna bango linaloonyesha viungo vya mwili.

Watu wawili mmoja akiwa mwanaume na mwingine mtoto mdogo wa kike. Mwanaume huyo anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya aliyevalia koti la maabara na ameshikilia sindano kwenye mkono wake, akitaka kumdunga mtoto huyu.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa na fulana nyeupe akishughulikia fomu au nyaraka zilizoko mezani, ikionyesha anatoa huduma kwa mwanaume mmoja aliyeketi mbele yake.

Wauguzi wawili, mmoja mwanamke na mmoja mwanamume aliyevalia miwani na wote wamevalia nguo za hospitalini na barakoa, wanaonekana wakitoa huduma zao kwa mtoto mchanga anayeonekana alizaliwa muda usio mrefu.

Watu walio katika mazingira yanayoonekana kama kituo cha afya au kliniki, wawili wamevalia makoti meupe ya maabara na barakoa, wakionyesha kuwa ni wataalamu wa afya. Mmoja wao anashika kifaa kinachoweza kuwa cha kupima afya au kuchukua sampuli, huku mwanaume mwingine akiwa ameketi na mkono wake umebandikwa kifaa kinachofanana na pingu.

Mfanyakazi wa afya jamii akiwa amevaa barakoa na sare ya rangi ya blue na nyeupe, akichukua maelezo kwenye daftari. Karibu naye kuna mtoto mdogo, ambaye ameketi kando yake kwenye sofa.

Mkulima akipulizia dawa kwenye shamba amevaa kofia na amebeba kifaa cha kupulizia mgongoni huku akitumia bomba refu kupulizia dawa kwenye mimea ya mkunga iliyopandwa kwenye maji.

Mikono miwili, mmoja ukiwa umefunikwa na glovu nyeupe ya matibabu na mwingine ukiwa wazi. Unaonekana kuwa na upele au majeraha kwenye ngozi. Mtaalamu wa afya anamchunguza au kumsaidia, mtu aliyeathirika na ugonjwa huo.

Kundi la watu ambao wengi wao ni wanaume na mwanamke mmoja wakiwa wamevalia barakoa wakiwemo maafisa wa polisi na raia wakiwa wamekusanyika karibu na mifuko ya misaada.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevaa barakoa na wameinua mikono yao juu, wakiwa wameketi huku wengine wakipiga magoti, wakishangilia au wakishiriki katika tukio fulani.

Mandhari ya hospitalini, ambapo tunamwona muuguzi aliyevalia mavazi ya buluu na barakoa na kofia ya kufunika nywele, akimhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kiti na amevalia miwani ya kujikinga.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyo wekwa chini, kwenye nguo nyekundu na nyeusi vinavyofanana na vifaa vinavyo tumika katika shughuli za kimila au za jadi. Vitu hivyo ni pamoja na chupa ya maji, vyombo vilivyo tengenezwa kwa udongo au maganda ya nazi , mayai , mizizi au mimea fulani na vitu vingine vidogo vilivyo chomwa au kuchanganyika kwenye sahani.

Mkulima aliyevaa nguo ya kazi ya buluu na glavu nyekundu na amebeba kifaa cha kupulizia chenye rangi ya manjano mgongoni mwake. Anatumia kifaa hicho kupulizia dawa kwenye mimea mirefu yenye majani mengi, ambayo inaonekana kuwa nyasi au chakula cha mifugo.